Watu wanne waliovaa barakoa zenye rangi ya bluu na nyeupe, wamezunguka kieneo kidogo ambapo kwa juu kuna chupa zenye madawa mbalimbali kwa ajili ya mimea na mifugo. Na madawa hayo hupatikana kwenye maduka yanayouza bidhaa kwa ajili ya wakulima na wafugaji.

Kipaketi kidogo kichobeba vidonge kumi, ambavyo ni dawa ya minyoo kwa ajili ya mbwa. Na kwa juu kuna boksi lake ambalo lina rangi nyeupe, naya chungwa, na maandishi meusi pamoja na mchoro wa mbwa.

Dawa maalumu kwaajili ya kukuzia kuku aina ya broila, ikiwa ndani ya kifungashio chake chenye rangi nyeupe na bluu na maandishi mekundu ambapo kuna picha ya kuku na dawa hii ipo kwenye mfumo wa unga.

Lishe nyongeza kwa ajili ya mifugo ya kuku, ambayo iko ndani ya mfuko wa plastiki, wenye ujazo wa kill moja. Ina rangi ya bluu na kijani na kuna maandishi meupe pamoja na picha ya vifaranga na kuku.

Kasha la dawa lenye rangi nyeuepe na kahawia, na pia kuna maandishi meusi na michoro ya wanyama. Na hii ni dawa ya minyoo kwa ajili ya mifugo kama ng'ombe, inayopatikana kwenye maduka yanayouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wakulima na wafugaji. Kuna rafu nyeupe ambayo ina chupa mbalimbali, zilizojaa dawa kwa ajili ya mimea na wanyama. Na chupa hizo zina rangi nyeupe na mifuniko ya njano. Na zote zina vikaratasi vilivyojaa maelezo ya kuhusu dawa hizo.

Chupa ndogo ya ujazo wa mililita sitini, ambayo ina mfuniko mweusi wa kubonya, ikiwa imezungushiwa karatasi yenye rangi ya kijani na nyeupe, pamoja na maandishi na picha ya mbwa na paka, na pembeni yake kuna boksi lake. Na hii ni chupa ya dawa kwa ajili ya kuimarisha afya ya wanyama wanaofugwa kama paka na mbwa na kuwasaidia katika kuwakinga dhidi ya maradhi mbalimbali.

Kwenye eneo la shambani kuna vitunguu maji vingi, ambavyo vimemwangwa chini, ndio vimetoka kuvunwa. Na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara. Kwani, mauzo ya vitunguu hivi humpatia faida na kipato mkulima husika.

Eneo la shamba, ambapo kuna mimea mingi ya zao la nyanya imepandwa, na miti hiyo imezaa matunda; mingine yakiwa na rangi nyekundu, mingine ikiwa bado ni madogo na Kilimo hicho ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya matunda haya humpatia faida mkulima husika.

Eneo la shambani ambapo kuna miti mingi ya kijani iliyozaa nyanya zenye rangi nyekundu na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara kwani matunda hayo yaliyoiva yakiuzwa humpatia faida mkulima husika.

Kundi dogo la watu wapo karibu na mahindi meupe, ambayo yametolewa majani yake yamekusanywa kwa pamoja. Na Mazao haya ni kwa ajili ya biashara. Kwani mauzo yake hupatia faida wakulima husika.

Kwenye eneo kubwa la shamba, kuna mimea ya aina mbili ambayo imepandwa ambayo ni mahindi pamoja na matikiti maji. Na kilimo hichi, ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya mazao haya humpatia faida mkulima husika.

Kundi dogo la wanaume wanasaidiana kupakiza vitunguu maji, ambavyo vimepangwa chini kimakundi na bado vina majani yake, ili kuviweka kwenye lori kubwa lenye rangi nyeusi kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kwani mazao haya ni kwa ajili ya biashara.

Eneo la shamba lenye miti mingi ya migomba na mmoja wao ukiwa mkungu mkubwa wa ndizi; kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya ndizi hizo humpatia faida na kipato mkulima husika.

wakulima wawili ambao wameinama kwenye shamba lao dogo la mimea tofauti moja ikiwa ni kabichi na kilimo hichi ni kwaajili ya biashara kwani mauzo yamazao haya huwapatia faida wakulima husika .

Eneo la shamba ambapo kuna mimea ya kijani iliyozaa matunda ya nyanya ambayo bado hayajaiva, na kwa chini kuna mipira meusi kwa ajili ya umwagiliaj;i na kilimo hiki ni kwa ajili ya biashara kwani nyanya hizo zikiuzwa umpatia faida mkulima husika.

Watu wanne waliovaa glavu zenye rangi nyekundu, wanachambua matunda madogomadogo mfano wa mbilimbi kwa ajili ya kuziweka kwenye ndoo, na matunda haya yamelimwa kwa ajili ya biashara, kwani mauzo yake huwapatia faida wakulima husika.

Idadi ndogo ya watu waliovalia sare za makoti yenye rangi ya bluu iliyokoza, wakiwa wanapaki vichane vya ndizi kwenye makreti yenye rangi ya njano, kijani na bluu. Na kwenye eneo hilo ni katikati ya shamba kubwa, lenye migomba. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani ndizi hizo zikiuzwa huwapatia faida wakulima husika.

Eneo la shamba ambalo lina miti mingi iliyozaa matunda yenye rangi ya kijani na kilimo hichi ni kwa ajili ya biashara, kwani mauzo ya matunda hayo humpatia faida kwa mkulima wa matunda husika.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu, ambayo kwa nyuma linavuta mashine maalumu inayotifua udongo kwa kutumia vyumavyuma, na kifaa hichi hutumiwa hasa na wakulima wenye mashamba makubwa kwa ajili ya kuiandaa ardhi, kabla ya upandaji wa mbegu mbalimbali za mazao.

Kifaa cha kilimo ambacho kina rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe pamoja na mpini mkubwa kwa ajili ya kushikia na kifaa hichi hutumiwa na wakulima kwenye mashamba kwa ajili ya kuiandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu.

Trekta mbili kubwa zenye rangi ya kijani ambazo kwa nyuma zinamashine nyekundu zinazotibua udongo wa ardhi na vifaa hivi hutumiwa na wakulima wenye mashamba makubwa kwa ajili ya kuiandaa ardhi mfano kupalilia ama kulima kabla ya upandaji wa mbegu.

Eneo la shamba lenye mimea ya kijani iliyopandwa ndani ya nyumba kitalu ambayo imejaa mitambo mingi, moja wapo ikiwa ni kwa ajili ya umwagiliaji ambapo kuna chuma chenye rangi ya bluu, kikiwa kimeshikilia vibomba vidogovidogo vinavyomwaga maji juu ya mimea hiyo.

Mashine maalumu inayotumika kwenye kilimo cha kisasa cha upandaji wa mimea bila kutumia udongo. Ambapo mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ambayo yana mabomba mengi meupe pamoja na mipira meusi kwa ajili ya kusambazia maji.

Katikati ya mawe yaliyopangwa vizuri kuna maji yenye samaki wanaofugwa. Ambapo kwa juu kuna majani ya kijani yanayoelea, na pia eneo hilo limezungukwa na uzio wa mbao pamoja na miti ya kijani.

Samaki wadogo ambao wana rangi ya chungwa, wako ndani ya tanki la maji likiwa na majani ya kijani ambayo ni ya plastiki, pamoja na mawe makubwa ya kijivu na mengine madogo meupe kwa chini, na samaki hawa hufugwa kama urembo.

Chini ya mfuniko wa kijani wenye mashimo, kuna mizizi mirefu ya mimea ambayo iko ndani ya ndoo nyeusi yenye maji. Na hii ni moja ya mfumo wa kilimo cha kisasa cha upandaji bila ya kutumia udongo, na mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani imepandwa kwenye mashimo yaliyokuwepo kwenye mabomba marefu yenye rangi nyeupe na yamepangwa juu ya mbao. Na kilimo hichi ni cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya aina tofauti ambayo imepandwa kwenye mashimo yaliyokuwepo kwenye mabomba meupe ambayo yamening'inizwa, na hichi ni kilimo cha kisasa kwani mimea hupandwa bila kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

mimea midogo nyenye rangi ya kijani na damu ya mzee ambayo imepadwa kweye mashimo yaliyokwenye mabomba meupe na yamepagwa kimstari .na hii ni kilimo cha kisasa cha upandaji bila kutumia udongo kwani mimea hukua kwa kutumia maji yenye vurutubisho .

Mimea ya kijani, imepandwa kwenye mabomba meupe ambayo yapo juu ya makontena yenye rangi ya bluu, na kilimo hicho ni cha kisasa kwani mimea hupandwa bila ya kutumia udongo na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe, na hii ni moja ya kilimo cha kisasa ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo, na hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho ambayo yanapita kwenye mabomba hayo.

Mimea tofauti ya kijani, ambayo baadhi imepandwa kwenye makopo yenye rangi nyeusi, ambayo yamepangwa kwa chini na mengine yamepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mabomba meupe ambayo yametundikwa kwenye mbao. Na hiki ni kilimo cha kisasa cha upandaji bila kutumia udongo, na mimea hukua kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Banda kubwa la kufugia kuku ambalo limening'iniza vyuma viliyobeba vikontena vidogo, vyenye chakula na maji yao. Na ndani yake kuna vifaranga wengi wadogo, na ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda. Kwani vifaranga hivi vikikua hutoa bidhaa mbalimbali, kama vile nyama na mayai.

Banda kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa vyuma, ambapo ndani yake kuna ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe wanaofugwa. Na ufugaji huu ni kwa ajili ya viwanda, kwani ng'ombe hawa hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika, kama vile ngozi, nyama, na maziwa.

Mimea mingi ya kijani ambayo imepandwa kimistari kwenye shamba lililopo ndani ya nyumba ya kitalu, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mazao yanatokana na mimea hiyo hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika.

Shamba kubwa la minanasi ambayo imejaa mimea mingi iliyozaa matunda hayo, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani matunda hayo hutumika kuteengeneza bidhaa mbalimbali, kwenye viwanda husika kama vile madawa, vinywaji na hata vitafunwa.

Kwenye eneo la ndani ambako kumezungushiwa na mifuko mikubwa mfano wa nailoni kuna mifuko ambayo imening’inizwa kwenye chuma, na ndani yake kuna vitu vimefungwa, na kwa nje kuna uyoga unao ota na kilimo hicho ni kwaajili ya viwanda, kwani uyoga huo hutumia kutangeneza bidhaa mbalimbali kama chakula na madawa.

Kuku wengi weupe, wanafugwa ndani ya banda kubwa la kisasa, ambalo limening'inizwa vyuma virefu vilivyoshikilia makontena yenye vyakula na maji yao. Na ufugaji huo ni kwa ajili ya viwanda, kwani kuku hao hutoa bidhaa mbalimbali kama mayai na nyama.

Mwanaume mmoja amesimama kwenye shamba lililopandwa mimea ya aina mbalimbali, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao yanayotokana na mimea hiyo kuhusu bidhaa mbalimbali kama vyakula na madawa, kwenye viwanda husika na shamba hilo lipo ndani ya nyumba kitalu.

Wafanyakazi wa kiwandani, wakiwa wanapaki nyanya kwenye visahani vya plastiki vyenye rangi ya kijani, na kuviweka juu ya mashine maalumu, na mazao haya yalilimwa kwa ajili ya biashara, kwani wakishapakia vizuri hivyo hupelekwa sokoni.

Mimea ya kijani ambayo imepandwa kimistari kwenye shamba kubwa lililopo ndani ya nyumba kitalu. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mimea hii hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika kama vile chakula na madawa.

Mwanamke mmoja aliyevaa kilemba na vesti nyeupe, amesimama kwenye shamba kubwa lenye miti mingi iliyojaa buni za kahawa. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani buni hizo zikipelekwa kwenye viwanda husika, hutengeneza bidhaa mbalimbali za kahawa.

Mtu mmoja amepiga magoti katikati ya vitunguu maji vingi vilivyo mwagwa chini, na mazao haya yalilimwa kwa ajili ya viwanda kwani hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika kama vile chakula, viungo vya kupikia, na hata madawa

Eneo kubwa la shamba, lenye mimea ya kabichi ambayo imepandwa kimistari. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao haya hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali kwenye viwanda husika, kama vile; vyakula na madawa.

Mimea mingi ya kijani ambayo imepandwa kwenye mabomba yaliyoning'inizwa juu ya miti iliyosimamishwa na ipo ndani ya nyumba ya , kitalu na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda, kwani mimea hiyo hutoa mazao mbali mbali kwa viwanda husika.

Mimea mingi ya majani ambayo yanazaa matunda, ikiwa yamepandwa ndani ya nyumba ya kitalu iliyo kubwa, na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda kwani matunda hayo hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika, kama vile juisi na dawa.

Mkulima mmoja aliyevaa kofia akiwa ameinama kwenye shamba kubwa lililopandwa mimea mingi ya kijani ambayo ni aina ya mboga za majani, na kilimo hiki ni kwa ajili ya viwanda kwani mimea hiyo hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika, kama vile vyakula na madawa.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani, likiwa linavuta mashine maalumu inayotifua udongo wa ardhi kwenye shamba, na kifaa hiki hutumika hasa kwenye mashamba makubwa, kwa ajili ya kuiandaa ardhi kabla ya upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la shamba, lenye mimea ya kijani ambayo imepandwa kimistari na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mazao yanayotokana na mimea hiyo hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika kama vile; vyakula na madawa.

Shamba kubwa la zao la kabichi, ambazo zimepandwa kimistari, na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda, kwani mazao haya hutoa bidhaa mbalimbali kwa viwanda husika, kama vile vyakula vya binadamu na wanyama pamoja na madawa.

Wakulima watatu, wakiwa wameinama kwenye shamba kubwa lenye mimea miwili tofauti, ambayo ni aina ya mboga za majani. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya viwanda kwani mimea hiyo hutoa bidhaa mbalimbali, kama vile; chakula na madawa.

Eneo kubwa la shamba lenye udongo mwekeundu, ambapo kuna mimea ya kijani iliyopandwa kimatuta, na pia kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi, ambapo baadhi ya matuta ina mipira mitatu huku mingine inayomiwili, na hii ni kwa ajili ya umwagiliaji.

Mwanaume mmoja ameshikilia mpira wa maji huku akiwa anamwagilia miche mingi iliyopandwa kwenye vifuko vyeusi na eneo hilo limezungukwa na miti mirefu na hii ni moja ya mfumo wa umwagiliaji ambao hutumiwa na watu wengi.

Kwenye shamba kubwa lenye mimea ya kijani iliyopandwa kwenye matuta kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi; ambapo kila mmoja uko juu ya tuta na inavi mashimo inayotoa maji kwa njia ya kumwagilizia na hii ni moja wamwagiliaji.

Mandhari kubwa, ambayo ina mchanganyiko wa msitu wenye miti mingi mirefu, pamoja na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili. Na maeneo mengine ambayo yamelimwa mimea ya kijani. Na ukijani wa aneo hilo, unaashiria kwamba, ardhi hiyo ina rutuba nyingi.

Mandhari kubwa na tulivu yenye vilimavilima, ambayo ina mchanganyiko wa nyasi fupi pamoja na miti mingi, ambayo ni uoto wa asili; na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hiyo ina rutuba, na pia kwa pembeni kuna mawemawe.

Mandhari kubwa na tulivu, yenye milima mingi ambayo ina mchanganyiko ya miti pamoja na nyasi ambazo ni uoto wa asili, na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hiyo ina rutuba.

Mandhari kubwa na tulivu yenye mchanganyiko wa nyasi za kijani pamoja na miti mingi ambao ni uoto wa asili, na ukijani wake ukiashiria ardhi hiyo inarutuba pia kuna mto mdogo wenye maji ambayo sio masafi.

Mandhari kubwa, ambayo ina mchanganyiko wa nyasi za kijani pamoja na miti, ambao ni uotu wa asili. Na pia kuna mnyama mmoja wa pori aitwaye twiga, akiwa amesimama karibu na mti mmoja. Na kwambele zaidi kuna majengo mengi ya ghorofa.

Mandhari kubwa yenye vilima vingi, ambayo ina mchanganyiko wa nyasi, na miti mingi ambayo ni uoto wa asili; na pia kuna maeneo yaliyolimwa kama mashamba, na ukijani wa majani haya unaashiria kwamba ardhi hii inarutuba.

Mandhari kubwa na tulivu yenye nyasi fupi za kijani pamoja na miti michache ambayo ni uoto wa asili, na pia kuna chanzo kikubwa cha maji mfano wa ziwa, na maji hayo yametulia, na kwa mbele zaidi kuna milima.

Mandhari kubwa na tulivu yenye miti mingi ya kijani ambayo ni uoto wa asili, na pia kuna mto mkubwa wenye maji yaliyotulia lakini sio masafi, na upande wa kulia kuna mchanga mweupe.

Mandhari kubwa na tulivu ambapo pana mchanganyiko wa miti na majani pamoja na nyasi fupi ambazo ni uoto wa asili na ukijani wake ukiashiria kwamba ardhi hiyo ina rutuba na kwa mbele sana kuna milima.

Zizi kubwa la kienyeji ambalo lina uzio wa miti iliyo simamishwa na ndani yake kuna wanyama wanao fugwa kama vile; kondoo na mbuzi kwa ajiri ya upatikanaji wa bidhaa tofauti mfano, nyama, ngozi, maziwa na manyoya.

Wafugaji wa nyuki, ambao wamevalia mavazi maalumu ya kazi hiyo, yanayofunika kuanzia uso mpaka miguu; na hii, ni kwa ajili ya kuwakinga dhidi ya nyuki kuwauma, na usoni kuna kama nyavu nyeusi, ili waweze kuona.

Kwenye barabara pana ya vumbi, kuna mbuzi wanne ambao baadhi yao wanakula majani yaliyokuwepo pembeni mwa barabara hiyo. Na mbuzi hawa wanafugwa kwa ajili ya upatikanaji wa vitu tofauti, kama vile; maziwa, nyama na hata ngozi.

Mbuzi wawili ambao wapo ndani ya banda lililojengwa kwa kutumia mbao na kwa mbele kuna majani yao kwaajili ya kula na mbuzi hao wanafugwa kwaajili ya upatikanaji wa vitu tofauti kamavile; nyama, maziwa na ngozi.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyeupe yenye mistari ya waridi, amesima pembeni ya banda la kufugia bata na mbele yake kuna ndege hao wenye rangi ya mchanganyiko na kwa pembeni kuna bwawa dogo la maji.

Ndege waitwao kanga ambao wana mchanganyiko wa rangi nyeusi yenye madoa meupe, wakiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupi. Na ndege hawahufugwa haswa kwa ajii ya mayai yao na nyama.

Kifungashio cha plastiki, ambacho ndani yake kimebeba mbegu za kupanda za mimea ya kijani, ambayo ni aina ya mboga za majani zenye ujazo wa gramu kumi. Na kifungashio hicho kina mzunguko wa rangi ya kijani na njano, pamoja na picha ya zao husika.

Kifungashio cha plastiki ambacho kimebeba mbegu za kupanda mimea ya kijani aina ya saladi ya kula, na kina mzunguko wa rangi ya fedha na katikati kuna rangi ya dhahabu na kijani, pamoja na picha ya zao husika.

Vifungashio vya plastiki ambavyo vimebeba ndani yake mbegu za kupanda za mazao mbalimbali kama vile: pilipili hoho, giligilani, karoti na majani ya maboga; na vina rangi ya kahawia na katikati kuna picha ya zao husika.

Mbegu za kupanda za mimea ya aina mbalimbali, ambayo ipo ndani ya viroba vilivyo wazi vyenye rangi ya kaki, na kila mmoja na karatasi cheupe kilichoandikwa jina na mazao husika, na mbegu hizo zimepangwa hapo kwa ajili ya kuwauzia wakulima.

Kifungashio cha plastiki, ambacho ndani yake kuna mbegu za kupanda za miti ya matunda ya mchele ambayo ina ujazo wa gramu kumi, na mfuko huo una mzunguko wa rangi ya kijani na njano na katikati kuna picha ya matunda hayo.

Vifungashio vya plastiki vyenye rangi ya kijani pamoja na picha za mazao tofauti, na ndani yake zimebeba mbegu za kupanda mazao hayo kama vile nyanya, vitunguu, pilipili hoho na mboga za majani.

Kifungashio cha plastiki ambacho kimebeba mbegu za kupanda za mimea ya mnavu na ambacho kina mzunguko wa mistari yenye rangi ya njano na kijani na katikati kuna picha kubwa ya majani hayo na maandishi meupe na njano.

Kifungashio cha plastiki kilichobeba mbegu za kupanda kwaajili ya mipapai, na kimezungukwa na rangi ya kijani yenye mauamaua na katikati kuna picha ya zao husika, pamoja na maandishi meusi na ya kijani.

Mimea ya aina mbalimbali ambayo imepandwa ndani ya makopo yaliyopangiliwa vizuri ndani ya nyumba ya kitalu. Na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ya mimea hiyo ambayo huuzwa kwa wakulima na watunza bustani.

Mimea midogo ya kijani ambayo imepandwa kwenye maboksi meusi iliyopangwa kimistari kwenye nyumba ya kitalu, na kilimo hichi ni kwa ajili ya upatikanaji wa mbegu ya mimea hiyo kwa ajili ya kuwauzia wakulima pamoja na watunza bustani.

Ndege pori aitwaye karani au ndege kilemba ambaye ana manyoya meupe na miguu mirefu yenye manyoya meusi, na ndege huyu huwinda kwa kutumia miguu yake na hula wanyama tofauti kama mijusi, nyoka, na wanyama wadogo wadogo.